Wachezaji wa mpira ya kikapu, ambao wanashindania mpira, wachezaji hao kuna mmoja amevalia nguo ya rangi ya samawati na mwingine amevalia nguo ya rangi nyekundu.

Makaratasi ambayo yapo kando ya barabara ambapo yameziba shimo ambayo maji inapitiaga. Watu wanapita kando ya barabara.

Hii ni cheti cha kuzaliwa ambayo inaonyesha mzazi wako. Inaonyesha mahali ambapo ulizaliwa. Inaonyesha tarehe na inaonyesha wewe ni mtu halisi ama ni mkaaji halai wa nchi.

Umati wa watu ambao wamevalia jezi la timu ya Kenya. Watu wengi sana wanaonekana kuwa huku. Nyuma yao kuna tenki kubwa na miti.

Kiongozi wa upinzani Raila Amolo Odinga, ameshikilia mkono wa mtu mmoja ambaye amevalia kofia ya rangi ya chungwa.

Kuna watu ambao wanakaa kwenye meza kuna tarakilishi. Kuna mhudumu mmoja ambaye anatumia kipanya ili kuwapa watu huduma.

Mtu ambaye anajaza fomu akitumia kalamu, mtu huyu ameshika makaratasi mengi na kuna karatasi nyingine ambayo anapewa.

Katika kituo cha kupata huduma, kuna watu ambao wanakaa kwenye meza wanaangalia tarakilishi. Na kuna viti ambavyo wenye wanataka huduma hukaa ili kupokea huduma.

Mtu ambaye amekaa kwenye meza, anatoa huduma kwa watu ambao wamepanga foleni, ako na talakilishi kwenye meza, na amevalia sweta nyeusi.

Mtu ambaye anasaidiwa kuchukua sampuli ya vidole. Mhudumu amevalia nguo nyeupe, naye anayesaidiwa amesimama.

Wachezaji ambao wanacheza mpira ya kandanda. Mpinzani anakimbia kunyang'anya mchezaji mpira, nyuma yao kuna mashabiki wengi ambao wanashangilia mchezo huu wa mpira.

Watu ambao wako katika kituo cha huduma wana tarakilishi kwenye meza, watu hawa wawili wanafanya kazi ya kuwahudumia watu ambao wanakuja.

Kituo cha huduma cha nchi ya Kenya kuna watu ambao wapo na wanajadiliana ama wanapewa maelezo watu hao wapo wanaskiza kwa utaratibu.

Watu ambao wanapokea huduma kutoka kwa wahudumu na ambao wamekaa mwa meza, wamevalia nguo nyeusi, wanaonekana wakiwa kijana.

Wachezaji wa mpira ya kandanda, wamevalia shati ya manjano, wamejikusanya ili kupeana mawaidha kuhusu jinsi watakavyo cheza, kuna viti vya uwanja wa mpira ambazo ni za rangi ya samawati.

Wachezaji wa mchezo wa raga wa nchi ya Kenya, wanainua kishindo ambacho wameshinda baada ya kucheza, wamevalia nguo nyekundu, wengi wao wanatabasamu sana.

Wachezaji ambao wameinua kikombe cha ushindi juu sana wanaonekana kuwa na furaha mno baada ya kushinda mchezo huo. Kuna mtoto mdogo ambaye anainua mpira pia.

Watu ambao wapo katika kituo cha huduma. Watu hao ni wengi sana, wanaketi wakisubiri kupata huduma.

Karatasi ambayo inaonyesha kuwa malipo ya passpoti imeshafanyika imeeandikwa kwa rangi ya kijani kuonyesha kwamba pesa imepokelewa ina tarehe , jina na nambari.

Mashabiki ambao wanashangilia timu zao, mmoja wao anaonekana akiwa amevaa miwani, amevalia jezi ambayo ina rangi nyekundu imeandikwa jina Kenya kifuani wao wana firimbi ambao wanatumia kushapikia timu yao.

Hao ni wachezaji wa pira wa kikapu. Mmoja wao amevalia nguo ya nyeupe. Mwenzake naye aliye na mpira amevalia nguo ya samawati. Ameshikilia mpira kwenye mkono wake wa kushoto.

Hapa ni kituo cha Huduma ambapo Kuna tarakillishi kwenye meza Kuna muhudumu ambaye amevalia barakoa ameketi mbele ya tarakillishi lake. Sehemu hii ni ya kuthibitisha kwamba hauna hatia yeyote na kupewa ruhusa.

Huku ni kituo cha huduma ama utoaji wa huduma kuna viti ambavyo ni ya chuma na ni rangi jekundu, wapo wahudumu ambao wameketi nyuma ya viti ama nyuma ya meza, wanatarakilishi kwenye meza.

Mashabiki wa nchi ya Kenya ,ambao wanaonekana kuwa na furaha. Wapo katika kiwanja cha kucheza mchezo ya mpira. Watu hao wamevalia nguo ya rangi mbalimbali ,wanaonekana kuinua mkono ili kushangilia.

Wachezaji wawili wanaocheza mpira wa kikapu, mmoja wao amevalia nguo ya rangi jekundu na ni wa nchi ya Kenya na mpizani wake amevalia rangi ya manjano na anajaribu kuchukua mpira kutoka kwa mkono.

Mzee ambaye amekaa kwenye kiti kando yake kuna tarakilishi , mbele yake mna watu ambao wamepanga foleni wanangoja kuhudumiwa na mzee huyu ambaye anaonekana akiwa na kalamu mkononi.

Kituo cha kupata huduma za nji ya Kenya, mhudumu ana tarakilishi kwenye meza na kuna wahudumu wawili, mhudumiwa ameketi kwenywe kiti ya plastiki nyekundu anapeana maelezo kwa mhudumu.

Mtu ambaye amevalia suti ya rangi ya samawati. Kwenye mkono wake, ameshika fomu ya kuonyesha amelipa ama ameweza kuandikisha pasipoti. Anaonekana kuwa amekaa nyuma ya watu walio kwenye kiti.

Wachezaji ambao wanashabikia timu ya nchi ya Kenya wameketi katika viti vya uwanja wa uchezaji, wengine wao wameshikilia bendera ya nchi ya Kenya, wengine wao wanainua mikono kushangilia timu yao.

Kifaru ambacho iko katika mahali penye ujenzi, kando yake kuna simiti iliyo katika mviringo, nyuma ya kifaru hio mna jumba cha ghorofa ambazo watu huishi.

Kituo cha huduma ya afya. Kuna aliyekuwa naibu wa rais Gachagua ambaye anaelezewa na mhudumu aliye na tarakilishi kwenye meza ni Gachagua amevalia nguo nyeupe na kuna watu nyuma yake ambao wamevalia suti.

Mashabiki ambao wako katika uwanja wa mpira. Mashabiki wao wanaonekana kama wakitabasamu mno. Wengine wao wanabendera ya nchi ya Kenya.

Rais wa jamhuri ya nchi ya kenya anaapishwa ameshikilia bibilia kwenye mkono wake wa kulia. Mkono wake wa kushoto ameshikilia kitabu kilicho na sheria ya kenya ambacho bibi yake ndiye ameshikilia hiyo kitabu.

Posta ni ya mama ambaye amesimama amevalia nguo ya rangi nyekundu. Kando yake kuna maandishi amabayo ya meandikwa kwa rangi nyekundu na jeupe

Wahudumu wa kituo cha huduma ya Kenya ambao wamevalia sweta nyekundu pia wanaketi chini ya tenti, meza ikiwa mbele yao .Kuna watu ambao wamesimama mbele yao wanasubiri kupata huduma.

Waudumu wa huduma ya kenya akona watu ambao wamekuja kupata uduma kutoka kwa sekta mbalimbali kama pima ya afya ya NHIF kuna wahudumu ambao wamevalia unifomu.

Kuna wahudumu ambao wanachukua nambari halisi ama huduma namba ,mhudumu ameketi kwenye meza ana kitarakilishi chake anamshughulikia ama anamhudumia mmoja watu ambao wamekuja watu wamevalia barakoa.

Watu watatu ambao wote wamevalia barakoa mmoja mhudumu anaonekana akimpa mmoja wa watu aliyekatikati kitambulisho chake ,watu hao wamevalia barakoa ya rangi ya samawati.